Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa, pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na vijumba vidogo vya kuchezea. Huku chini kukiwa na ukoka au nyasi ambazo humkinga mtoto pindi anapoanguka asiweze kuumia.

Vitabu vya hadithi vya kiswahili vikiwa vimepangwa vizuri na kuwekwa juu ya meza, ambavyo vina picha mbalimbali na hadithi za kusisimua pamoja na kufundisha vinavyotumika katika wanafunzi wa shule ya msingi.

Karatasi jeupe lililochapishwa likiwa na maandishi meusi, likionyesha somo la ishirini na ishirini na moja, ambazo ni hesabu za kujumlisha na kutoa zinazofundishwa katika shule za msingi.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi yaliyo na jengo la ghorofa mbili la madarasa, yakiwa na milango pamoja na madirisha nje kukiwa na bustani yenye maua ya rangi ya kijani ambayo inapendezesha sehemu hiyo.

Maabara ya kisasa inayotumika katika shule za sekondari, ambayo hutumika kufanya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza ndefu pamoja na stuli za kukalia na mabomba ya maji.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, mezani kukiwa na bahasha ambazo ndani yake kuna mitihani ya wanafunzi, ikiwa bado haijafunguliwa.

Mwalimu wakike wa shule ya sekondari, alievaa barakoa akiwa ameketi katika ofisi yake, mezani akiwa na madaftari ya wanafunzi akiwa anayasahihisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Chumba cha maabara cha shule ya sekondari ambapo uchunguzi mbalimbali wa kisayansi hufanyika kukiwa na meza refu, stuli za kukalia, mabomba yanayotoa maji na madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wakutosha.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa vyuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, madirisha mapana yenye vioo, huku mezani kukiwa na simu janja, kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazotumia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na madirisha mapana yaliyo na vioo. Kila mmoja akiwa anajifunza au kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandika.

Wanafunzi wa vyuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wakutosha na madirisha yaliotengenezwa kwa vioo, kila mmoja akiwa makini kumsikiliza mwalimu na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari madogo kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo waliyoketi katika viti, huku mezani kukiwa na simu janja, mikoba ya kuwekea vitu vidogovidogo, daftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa katika madaftali wakitumia karamu.

wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakifanya ufundi au utengenezaji wa kompyuta mpakato kwa kuifungua, wakitumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, vya kuchomelea, vya kupima umeme na vingine vya kusafisha mashine hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakifanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa vya kufungulia, vifaa vya kupima umeme, vya kuchomelea pamoja na vya kufanyia usafi.